Huyu ni baba na mama, wako na watoto wao, pia wako na chakula ambacho wanakula. Kuna kinywaji ambacho kiko katika glasi. Nyuma yao kuna mama, na ameweza kubeba kikombe mkononi.

Hapa ni sokoni ambamo kunauzwa aina mbalimbali za machungwa tukona ndizi , nanasi, nyanya, viazi na pia kuna wauzaji, mmoja ameeza kusimama hapa mbele na wengine wako huko nyuma wameeza kuketi.

Hili ni duka linauza viatu za aina mbalimbali, zimeweza kupangwa vizuri kulingana na nambari ambazo mtu anaweza kuvaa. Tunaona kunazingine zimeweza kuwekwa katika mkebe zinaoshwa na pia zingine zimeweza kufungwa vizuri kuwekwa vizuri iliwauzaji waweze kuzitazama.

Hii ni mizigo ambayo imeweza kufungwa kwa ajili ya usafilishaji ili iweze kupelekwa sokoni. Mizigo hii imeeza kubeba aina mingimingi za manguo ambazo zimeweza kufungwa kulingana na bei yao iliziweze kupelekwa sokoni kwa uuzaji.

Duka hili limeeza kufunguliwa na pia limeeza kuandikwa mambo kuhusu pesa, kwamba mtu anaeeza kufanya biashara ya pesa hapa, duka hili linauza bidhaa mbalimbali na pia milango yake ni ya rangi ya kijani.